Wanawake sokoni, wakiuza samaki, waliopangwa kwenye kitambaa cha blue ardhini wanaonekana wakihudumia wateja katika mazingira ya soko lililo wazi.

Bustani lililoko katika mandhari ya bahari kuna miti mbalimbali, vinazi, maua na miti mingine inayopatikana kwenye bahari.